Madaktari na wauguzi wanatembea kwenye wodi ama kata ya hospitali. Wamevaa vifaa vya kujikinga binafsi ili waweze kujikinga dhidi ya magonjwa ya kuambukiza.

Kituo au kliniki cha afya cha majeraha ya michezo na ustawi. Kliniki hii husaidia wale haswaa waliojeruhiwa katika michezo kadha wa kadha ili kuwasaidia kuweza kupona.

Kina mama wamekaa chini kwenye viti pamoja na watoto. Muuguzi anawapa ushauri kuhusu taratibu za matibabu za wagonjwa na magonjwa yanayowapata.

Wazai na watoto wao wako upande mmoja nao watoto wa daktari wako upande mwingine. Wamekongamana kupatiana chanjo kwa watoto kwa magonjwa kama polio .

Bango inaonyesha matatizo kadha wa kadha kama kuumwa na kichwa na kizunguzungu cha mara kwa mara. Mpango huu unatangaza daktari anayetibu mashida haya kwa njia ya kiasili ama kwa dawa ya kiasili.